Watu hawa ambao wamevalia nguo mazito mazito wasiweze kupata majeraha kutokana na vitu hizi ambazo wanasafirisha, ni la muhimu kwa kuwa, ukiwa umevaa nguo hizi huwezi pata majeraha yeyote.

Mzee huyu ambaye ameketi chini anaonekana yakuwa amedungwa sindano na yeye yumo hospitalini. Anaweza kuwa amepatwa na ugonjwa fulani na ilibidi daktari amdunge sindano.

Mama huyu ameeati na kumshika mtoto mchanga ili aweze kupewa chanjo, kando yake kuna mama ambaye ameshika simu ili aweze kupiga picha.

Hapa ni hospitalini na tunavyoona wagonjwa wengi wamelazwa humu na wanaonekana wakiwa na majeraha mengi mwilini wengi wao wameongezewa aina ya dawa ya maji.

Haya ni sodo, na yana matumizi kubwa sanaa kwa wasichana, kwa kuwa wakati wako kwenye hedhi wanatumia ili kuwazuia wasishikwe na magonjwa.

Mtoto huyu mchanga ambaye ameshikwa na mama yake anapewa chanjo ya sindano na daktari na ina ishara ya kuwa ni dawa ambalo linazuia asipatwe na magonjwa mengi.

Anaye hudumiwa hapa na ameketi chini ni mgonjwa, na yeye ako amekuja hospitalini ili atibiwe , tunaona daktari ameshika sidano na kumdunga mkono ili dawa ije lifanye kazi na kutoa ugonjwa ambalo analo.

Watu hawa wamevalia nguo ambazo zinafunika mwilo yote, yanoneakana ya kuwa yameweza kuleta maafa inabidi hao waweze kunyunyuzia dawa ili ugonjwa huu usiweze kuenea na kupata watu wengine.

Tunaona mtu ambaye amesimama kwenye meli, na yeye ako akisafirisha baadhi za vitu ya kulalia, kwa kuwa maji yamefurika kwenye ardhi.

Tunaona watoto hao wawili ambao wakinawa mikono yao. Ni muhimu sana kwa kila mtu akiwa ameshika chafu yoyote ama akiwa anatokezea katika haja ndogo au kubwa baada ya kurudi anapaswa kunawa mkono ili kuepukana na maradhi mbali mbali.

Hapa tunaona daktari na mgonjwa. Huku hospitali wanajaribu kuangalia meno ya mgonjwa huyo kwa mitambo ya kisasa.

Hili ni bango linaloonyesha madini ya chuma ,ambayo mtu anapaswa kumeza akiwa na tatizo la damu mwilini ,na tena akiwa amemeza ,anaeza kuongeza damu mwilini mwake.

Hapa ni hospitalini na ni chumba cha nasari ambapo watoto wachanga wanaletwa wakiwa wamezaliwa kabla ya kufika miezi yao.

Hapa ni hospitalini na tunaona daktari ambaye ameketi chini akichunga watoto hawa wachanga ambao wameletwa kwenye chumba cha nasari.

Hapa tunaona daktari na mgonjwa ambaye anakaa jini, huyu msichana andungwa sindano kwa kuwa ana ugonjwa na anapaswa kupewa matibabu ili apone.

Dawa hili tunaloliona kwa mara nyingi huwa inatumiwa kwenye matibabu ya malaria na huwa inafanya kazi kwa haraka sana na kuzuia ugonjwa usizidi.

Huku tunaona maji mengi sana ambayo yamefurika, pamoja na hayo kuna gari kubwa ambayo imeanguka chini kwa kuwa imeeza kuletwa na huu maji.

Daktari huyu ambaye anaangalia sikio la mgonjwa, amesomea katika ustadi wake ili aweze kutambua ya kwamba ama ajue kuwa mgonjwa ana shida fulani kwa maskio.

Nzige ambao wanakuja kwa wingi na huwa wanatua kwenye mashamba ya watu yaweza leta hasara mengi. Pamoja na hayo yaweza tena kuleta ugonjwa mbalimbali na ilete vifo.

Huku ni duka ya kuuza dawa. Na tunaona daktari ambaye amesimama na kushika dawa hii. Kwa mara nyingi watu wakigonjeka wanatembelea katika duka hili ya kwanza kabla ya kuenda hospitalini.

Watu hawa wawili ambao tunawaona wanakusanya takataka ili wasafirishe, wamwagie katika mahali ambapo inatakikana, huu ni muhimu sana kwa kuwa bila kuyasanya taka haya yanaweza leta magonjwa na kutohofisha hali zetu.

Hapa ni hospitalini na tunaona watu wawili ambao wameketi chini. Mmoja ni mgonjwa na mwingine ni daktari. Tunaona ya kwamba anaogeleshwa na mgonjwa anaambiwa jinsi ya kutumia dawa.

Haya ni tembe ya ugonjwa wa njia ya mkojo na mtu akiwa na tatizo hili huwa anapewa dawa hii ya Cranberry ili ziweze kuyasaidia kuponya ugonjwa huo.

Mtu huyu amevalia nguo za kujizuia asije akapatwa na magonjwa. Inaonekana ya kuwa kuna ugonjwa ambao umezambaa na napaswa kunyunyusia dawa ili kuzuia isambae

Dawa ya vitamini ina manufaa mengi sana katika maisha yetu. Mtu akiwa na ata na shinda ya ngozi ama mifupa na aweze kutumia dawa haya anaweza kupona kwa haraka.

Wauguzi hawa wawili wamo kazini mmoja anaangakia meno akitumia vifaa vinayofaa na mwengine anashika tochi akimulika ili asije akafanya makosa.

Mwanamke huyu ambaye amevalia buibui anasimama kwenye ardhi ambayo pamekauka sana. Hakuna nyasi ambayo ina majani hata kidogo.

Hapa ni darasani, na tunaona wanafunzi wameketi chini. Mmoja wao ako mbele yao ili kuwafunza mambo ambayo mwalimu amewaambia.

Hapa ni hosiptalini na tunaona msichana ambaye ni mgonjwa ameketi chini kwenye kitanda, na daktari yuko anamwongelesha kwa utaratibu ili ajue nini linalo msumbua.

Tunaona watu wawili ambao wanazungumza. Moja ameshika kitabu na wote wako wakielewana. Kando yao kuna televisheni ambayo iko juu ya meza.

Hapa ni chumba cha kuwahifadhi dawa, na daktari yumo akikagua dawa ambazo amezipata. Na ni la muhimu sana uweze kujua dawa ambayo umeyapewa kutoka kampuni mbali mbali.

Dawa hii tunayoyaona ni ya mizizi kutoka mijini mbali mbali na inaweza leta mathara kubwa kakuwa hayana kipimo inayohitajika kama dawa yanayopatikana kwenye hospitali.

Dawa hii ambayo yamo ndani ya chupa hili ni la wagonjwa ambao wako na epilepsy ya ili wakiwa wamepatwa na huo mtetemeko wanapaswa kuyatumia kuzingatia aliyoambiwa daktari.

Huyu mtu ambaye amevalia aproni na meski katika uso wake anaonekana aki spray vitu katika hewani. Inaishara ya kuwa yeye amevaa vizuri asije akaingiwa na hizi vitu ambayo anayanyunyizia hewani.

Mama huyu ambaye ameketi chini na ameshika mtoto mchanga anafuraha sana. Daktari anasimama na anapatia huyu mtoto chanjo ili aweze kuyazuia magonjwa yasimpate.

Huku tunaona watu wawili moja ni mgonjwa na mwingine ni daktari , daktari ameweza kudunga sindano mgonjwa ambaye ameketi chini.

Hawa watoto wanabeba mitungi ya kubeba maji na inaonekana ya kwamba huku taka imejaa sana na wako kwa hatari ya kuambukizwa magonjwa mbalimbali.

Huku tunaona baadhi za mapipa na vibuyu, ambazo zimebeba madawa kutoka msitu, na kwa mara nyingi watu utembelea wauzaji miti shamba kwa kuwa wanaamini kuwa wanaweza pona kwa urahisi.

Huku, tunaona watu wawili. Mmoja ako akiendesha piki piki na mwingine anaskuma. Na maji tena yamelala kwenye barabara na wako hatarini, kwa kua, wanaeza bebwa na maji haya mengi.

Hapa tunaona watu ambao wamesimama na wengine wameketi chini, ni ishara ya kuwa anayesimama anaonyesha watu jinsi ya kutumia sudu kwa wasichana.

Mgonjwa amelala kifudifudi na anafungua mdomo yake ili daktari aweze kuona ndani vizuri na aweze kujua tatizo ambalo linamsumbua huyu.

Tunaona misururu wa watu ambao wamejisanya ili kuokoa maisha ya watu ambao wamefunikuwa kwenye jumba hili ambalo limeporomoka.

Hapa ni chumba cha matibabu, na tunaona watu wengi sana wamefurika humu. Kuna mama amekaa chini na anadungwa shindano na muuguzi.

Mtoto mchanga ameletwa hospitalini na mama yake, na yeye yuko akipewa chanjo ya kuzuia maradhu mbali mbali yasije yakampate mtoto.

Hapa tunaona watu wawili, daktari na mgonjwa. Wao wanaongea ili daktari aweze kujua kiini cha ugonjwa ambayo mgonjwa anayo.

Hapa ni hospitalini na ni jumba ambalo wamama wajawazito wanaja ili waweze kuzalia humu. Tunaona daktari ambaye anamuangalia mtoto mchanga na katika upande mwingine kuna mwenye anamuongelesha mama ambaye ni mja mzito.

Hawa ni wamama wawili wameketi chini na wako wakiangalia mtoto huyu mchanga. Na kwa mwonekana wao wanaonekana kua na furaha sana na ina ishara kua huku ni hospitali, na mama huyo ameweza kupata mtoto huyo.

Tunaona wanamama ambao wameleta mapipa zao na wamepanga laini hili kuchota maji huku inaonekana kuwa kuna ukame mingi sana.

Huku ni hospitalini na tunaona daktari ambaye amekaa jini na ako anapima sampuli ya damu ili kubaini ni ugonjwa ipi ambalo linaweza kuwa imepata mgonjwa.

Mtoto huyu ako hospitalini na nafanyiwa zoezi na daktari ili aweze kutembea ana ishara ya kuwa ana tatizo ya mguu, na anapaswa kufunzwa ama kutengenezewa miguu ili yawe sawa.

Daktari huyu anaonekana akifanya kazi katika maabara, yeye anaonekana akiwa mwangalifu sana kwa kuwa kazi hii inahitaji kuwa na wazo nzuri na mtu tena anapaswa awe amesomea kazi hii.

Kwa muonekano wa taswira tunaona kuwa, haya ni matumizi ya dawa haswa ambazo zinatoka kwenye msitu na kwa mara mingi huwa zinaezadhuru afya ya kibinadamu kwa matumizi kwaa mingi.

Watu hawa wawili ambao wanasimama wako wanachota maji wakiweka mitungi, huku ni mahali ambapo kuna kiangazi kubwa na hawa wameenda mbali ili kutafuta maji hayo yanayochemka.

Huku ni barabarani na tunaona mtu ambaye amevalia nguo linalofunika mwili yote na kwa mkono wake ameshika chombo kinachotoa moshi.

Hapa ni jumba ambalo mgonjwa apatapo ajali ama kukitokea na ghasia lolote na mtu anahitaji matibabu ya haraka, analetwa huku halafu akiwa amehudumiwa, anaweza kupelekwa hosiptali.

Hapa ni hospitalini na tunaona madaktari wawili ambao wanasimama moja anamtibu mgonjwa ambaye amalaswa chini sindano inaishara ya kuwa huyu anayetibiwa ana tatizo la meno.

Dawa hii ni ya kutengeneza kutoka miti shambani. Na kwa mara mingi katika nchi yetu watu wengi wanaaamini dawa kutoka mitini na huwa wakigonjeka wanaenda kupeleka malalamishi Yao kwa madaktari Hawa wa misitu.

Tunaona mkono ambayo imeshika chupa ambayo imeandikwa homa ya majano. Hii dawa uwa wanatumiwa kudunga watu ambao wameshikwa na huo ugonjwa.

Chumba hili ni la kufanyia upasuaji. Tunaona wauguzi watano ambao wamesimama na hawa wako wakiangalia kwa utaratibu kwenye skrini ili wasije wakafanya makosa lolote wakifanya kazi yao.

Haya ni tembe ya dawa, ambayo huwa kwa mara nyingi yanapatikanakwenye hospitali, ama duka la kuuza dawa na huwa inatumiwa na watu wenye tatizo la kiakili.

Hapa tunaona ya kwamba kuna mporomoko wa nyumba na inatokana kwa kuwa hawakuweza kujenga kwa utaratibu. Hii inaweza leta hasara kwa maisha ya binadamu kwa kuwa watu wanaeza poteza maisha na pamoja kudhuru afya zao.

Haya ni dawa ya chanjo ambayo yamewekwa kwenye boksi ambayo iko na barafu. Kwa kuwa wakiweka nje ya yanaweza kuharibika kwa virahisi.

Hapa ni hospitalini na tunaona daktari akifuruta dawa akitumia sindano. Ni ishara ya kwamba wagonjwa ni wengi na wanapaswa kudunga sindano ili kuwaweze kupona kutoka na ugonjwa.

Hawa ni wauguzi na wanaonekana wamejikusanya na wako wakitembea barabarani. Wengi wao wameshika simu mikononi na wao wanaonekana kuwa kuna jambo ambalo wanalisisitiza.

Huyu mtoto mchanga anapewa chanjo na muuguzi mama, amemshika kwa utaratibu na yeye ako kuangalia mambo yanayoendelea.

Tunaona wamama ambao wamebeba mitungi ya maji kwenye migongo yao, na inaonekana ya kwamba sehemu hii imekumbwa na ukame kubwa sana.

Watu hawa wawili wamesimama na wanakaa kujadiliana na wako kando ya choo ya shule na kwa mara nyingi inaonekana ya kuwa hawa ndio walimu.

Watu hawa wawili ambao wamesimama ni wauguzi na wanajaribu kupima joto ya huyu mtu ambaye ameketi chini ili wajue kama akona ugonjwa yeyote.

Tunaona wamama wawili ambao wanazungumza, mmoja ameshika mtoto na amepewa zawadi chemchem, kwa kuwa kupata mtoto ni furaha tele na anapaswa kupewa zawadi.

Hapa ni hospitalini na tunaona madaktari ambao wamesimama, mwingine anaangalia meno ya mgonjwa . Kuna wagonjwa ambao wameketi chini wakingoja wahudumiwe.

Watu hawa ambao wanapitia kwenye maji hayo mengi, wamo hatarini sana kwa kuwa maji haya yanaweza kuwa yameleta magonjwa mengi na yanaweza ingia hawa watu na wapate kugonjeka.

Mama huyu ambaye amechuchuma na anachota maji kutoka mfereji, anaonekana amefurahi. Maji ambayo yanatoka kwenye paipu ni ya muhimu ni safi kuliko maji yamelala chini na watu wanachota.

Hapa tunaona watu watatu ambao wananawa mikono .Juu yao kuna sabuni kwa kuwa huwa ni nzuri kutumia sabuni kutoa uchafu yote kwa mkono.

Tunaona barabara ambayo maji yamejaa na yameleta pamoja na matope na tunaona watu wamekuja na wamefurika kwa wingi wakija wajionee mambo ambayo yametendeka.

Tunaona watu ambao wanatembea kwenye maji haya machafu. Inaonekana ya kwamba kumetokea na mafuriko na kwa mara nyingi yaweza kuleta magojwa mengi sana.

Hawa daktari ni wauguzi wa maskio na wako na umuhimu mkubwa sana katika kazi za kihospitali, kwa kua mgonjwa kama huyu nyanya ambaye ameketi chini, akiwa na tatizo kwenye maskio yeye anaweza kuitatua.

Huku ni msitu na kumetokea mkasa wa mato na hawa watu wawili ni wazima moto na wanajaribu kuuzima huu moto ambao unakaa kuwa mkubwa sana.

Dakatari huyu amesimama. Kichwani pake amevalia tochi ili aweze kumulika ndani ya mdomo ya mgonjwa huyu ambaye ameketi chini.

Hili ni bango ambalo limeandikwa daktari Galasinga na yeye anaonyesha kuwa ana nguvu za kiuchawi ya kufanya mapenzi ifanye na haya ni mambo ambayo siwezi zingatia kwa kuwa yanaweza leta madhara mengi.

Daktari wa macho katika nchi yetu ya kenya wamo wengi sana na mtu ukiwa na tatizo la macho unaweza enda uwapate hawa na waweze hata kukupimia glasi ambayo unaweza kuitumia.

Tunaona daktari ambaye ameketi chini na yeye anaonekana kua anahesabu dawa .Huku ina ishara kwamba huku ni hospitali na ni mahali ambapo wanaeka dawa.

Hapa tunaona mawasiliano baadhi ya daktari na mgonjwa. Ni muhimu sana kwa kuwa daktari akiweza kuongea na mgonjwa kwa muda mingi ataweza kujua mashida na tatizo linalomkumba mgonjwa.

Watu hawa wawili wako ndani ya ema na moja ni mgonjwa mwengine ni daktari, anapewa sindano ya kuzuia magonjwa.

Hapa ni chumba cha kufanyia upasuaji, madaktari hawa wanaonekana wakiwa wanfanya kazi yao kwa utaratibu sana kwa kuwa huu operesheni unaweza kuwa unahitaji umakini wa hali ya juu.

Huku ni hospitali na daktari huyu ako akifanya usafishaji, akiosha sehemu ambapo wagonjwa huwa wanaketi ili wasiweze kupatwa na magonjwa mengineo .

Dawa ya vitamini ina manufaa mengi sana kwa miili yetu ya kibinadamu kwa kuwa mtu ukiwa hata na mifupa ambazo yanaweza vunjika kwa haraka ama uwe na shida ya ngozi, ukitumia dawa hii unaweza kupata nafuu.

Dawa lina umehimu kubwa sana katika maisha yetu. Mtu ukiwa na maumivu ama ukiwa umelemewa na ugonjwa unapaswa kuenda hospitali ili utibiwe na haya dawa yanazingatiwa katika wizara ya afya.

Hapa ni mahali ambapo unapaswa kuosha mikono yako, katika hosiptali mbalimbali unaweza kupata vitu kama hizi ambayo yamejengwa ili mtu uweze kupata kunawa mikono yako.

Hapa tunaona mtoto ambaye ameshikwa na ugonjwa wa ngozi, huu ugonjwa unaweza kusambaa kutoka mtoto mmoja hadi mwingine, ni la umuhimu sana mtoto akishikwa na ugonjwa kama hii aweze kupelekwa katika hospitali lililo karibu.

Hapa ni hospitalini na daktari huyu anajarinu kufanya mazoezi hili huyo mgonjwa aweze kupina kwa haraka ipasavyo.

Huku tunaona mkusanyiko ya watu ambao wamekuja kuyaona mambo ambayo yametokea . Inaonekana fika ya kuwa moto uliweza kuteketeza majumba ya watu.

Hapa tunaona ya kwamba, mtu anajaribu kuposti vitu ambazo yeye anaweza kufanya, kama kuweza kuvuta mambo ya kimapenzi, hii mambo ni ya ukora kwa kuwa, watu wengi wanao jaribu mtindo huu wanaweza kudhoofika kiafya.

Hapa tunaona watu watatu daktari, mama na mtoto. Mtoto anapatiwa chanjo na daktari na anaonekana amepiga nduru na analia kwa uchungu.

Mafuriko haya ambayo yametokea yamesomba majumba ya watu hawa na wanajaribu kutoa vitu zimebaki. Wao wanakanyaga maji haya. Haya maji yameleta ugonjwa mbali mbali na wanaweza dhoofika kiafya.

Mwanamke huyu ambaye amesimama na ameshika vifaa ambayo wanatumia katika hosiptalini ni ya wagonjwa ambao wana tatizo la mifupa na hawa wamezisomea ili kuyatibu haya.

Hizi dawa tunazoziona hapa ni za kulevya na zinaweza kuleta madhara kubwa sana katika maisha yetu haswa kwa vijana wanao zitumia kwa wingi.

Hili ni makaza la moto amablo limetokezea na tunaona nyumba amabyo imeweza kuchomwa na huu moto, kwa mara nyingi huu msiba waweza kuleta vifo kwa watu wengi.

Usafishaji wa mkono kutumia sabuni na maji ambayo yanamwagika ni la muhimu sana katika afya yetu kwa kuwa ukiosha mkono unatoa chafu yote na ukiweza kukula chochote huwezi gonjeka.

Huku ni shambani na tunaona baadhi ya mimea ambayo yamea na yako na rangi ya kijani na huyu mtu amevalia nguo kwenye mwili wake pamoja amebeba napsaki kwenye mgongo wake.

Hiyu mtu amebeba napsaki kwenye mgongo na tena amevalia nguo mingi yanayo funika mwili wake wote . Kwenye mapuo amevalia maski na yeye ako akinyunyizia dawa kwenye ukuta na chini...

Hapa ni hospitalini na tunaona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Anaonekana amepatwa na majeraha mengi kwenye uso na pamoja na mkono.

Huku ninasari na mtoto mchanga huwa analetwa huku akiwa amezaliwa na hajafikisha wakati. Hapa inahitajika daktari awe na ujuzi ili ajue kuwa mtoto anahitaji ama anapaswa kupewa nini akiwa huku.

Mtoto huyu ambaye ameshikwa anaonekana amelia sana kwa kudungwa, na imepaswa ashikwe ili asije akaumizwa na huu shindano.

Hapa tunaona wauguzi watatu ambao wamesimama na kwa kumuonekano wanaonekana wanaongea kuhusu jinsi ambavyo dawa zinapaswa kupeanwa.

Huku tunaona maafisa wawili wa polisi ambao wamesimama na hao wanatazama trekta ambayo inabomoa majumba kwenye sehemu hii.

Haya ni wauuguzi na wamo hospitalini. Ina ishara ya kwamba wanajadiliana kuhusu mahali wanaeza haya weka maji haya ya kunawia mikono hapa katika hospitalini.

Tunaona Daktari wawili ambao wako kwenye rumi ya oparesheni na mgonjwa ako amelala kifudifudi na amefungua mdomo yake ili daktari aweze kuitazama.

Hapa tunaona kuwa kuna maandiko ambayo yameandikwa uchungaji wa meno na juu yake kuna televisheni. Inaonekana ya kwamba, huku ni hospitalini.

Dawa hii ambayo ni ya kumeza na ni ya Iron ana na inatumiwa na wagonjwa walio na damu chache mwilini. Mtu akiyameza haya ataweza kuongeza damu na pamoja na hayo aongeze nguvu mwilini.

Hapa ni hospitalini na ni kwa wardi ya wamama wanakuja kuzaa, mama huyu ameketi chini ako na mtoto wake na anaonekana akiwa na furaha sana.

Mafuriko hua inatokezea katika nchi yetu ya Kenya mvua ikiwa nyingi na baada ya mafuriko, magonjwa mengi sanaa yanatokezea na watu wanadhofika kiafya.

Tunaona hapa wamama wawili ambao wako wakichota maji. Maji haya ambayo yanatoka katika pipu hili ni masafi na iliwekwa dawa ambayo inazuia magonjwa mbali mbali.

Mizizi haya ambayo yameanikwa mezani ni dawa za kienyeji na kwa muonekano wangu naona sio mzuri kiafya kwa kuwa haina kipimo maalum kulingana na hayo ambayo yanauzwa katika hospitalini.

Hapa tunaona msafiri wa pikipiki na baiskeli wakipita kwenye maji haya mengi, na kwa maisha ya kibinadamu sio mzuri kuyapitia maji mengi kama haya kwa kuwa, mtu unaweza patwa na magonjwa mengi sana.

Dawa za kulevyia ina madhara nyingi sana katika maisha yetu haswa kwa vijana wa siku hizi kwa kuwa walijitumbuiza katika matumizi ya dawa hizi haramu na imewaletea hasara mingi sana katika familia.

Tunaona kitanda na mgonjwa amelala kichalichali na daktari yupo akishika miguu yake ili ampepeze ili asikie vizuri kwa kuwa huyu ndiye muuguzi wa mifupa.

Hapa ni kambi ya wakimbizi na wanaishi apa ili wajimudu kimaisha. Tunaoana hapa tangi ya maji lenye liko juu kabisa na linawasaidia watu hawa kuosha ata mikono zao na kupika chakula kadhaa.

Mama huyu, yupo hospitalini, na amezaa mtoto kwa mupnekano wake, anafuraha sana akiwa ameshika huyu mtoto mchanga.

Huyu msichana ambaye amesimama na tunamuona ako katika makao ya kukaribisha wageni na kuwaelekeza wakiwa wanahitaji muelekeo fulani.

Tunaona hapa baadhi za watu ambao wanapewa chanjo kwa kudungwa hapa inatukumbusha wakati ambao ugonjwa wa korona ulikuwa umetokezea na watu wengi walihitajika kwenda hospitalini ili wadungwe sindano ya kuzuia ugonjwa huo.

Mtu anapo kuwa na tatizo za macho, anapaswa kwenda hospitalini na apate daktari wa macho kwa kuwa yeye anaweza kupima macho zake na aweze kumpa glazi ambayo anavalia Ili aone vizuri.

Nyumba ambalo tunaiona hapa, ambayo inaanguka chini , imesababishwa na itilavu za moto na wazima moto wameitwa ili waje waokoe maisha ya watu ambao wamo hatarini. Hao watu wanakuanga na umuhimu kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya kwa kuwa wanaweza kuokoa maisha ya watu wengi sana.

Magari haya ya tuktuk yako yakisafiri na yanapitia katika maji mengi sana. Hili lina madhara kubwa kwa kuwa ikinyesha kubwa inaweza kusababisha ajali kubwa na watu wanaweza poteza maisha yao.

Huyu mtu ambaye ananyunyizia mimea dawa kwa shamba lake amevalia nguo ili izuie yeye asipatwe na haya dawa kwa kuwa ina umuhimu mkubwa sana kujifunika pia na uso ili usipatwe ama zilete madhara kwa mwili yako.

Mtu huyu ambaye amevaa shati ya nyekundu na ameshika ndoo kwa mkono pamoja na kifagio anaosha choo ili iwe safi isiswaletee watu magonjwa.

Hapa tunaona watu wawili, mmoja ameketi chini na huyu ndiye mgonjwa, huyu ambaye amesimama ni daktari na anajaribu kuona meno ya mgonjwa ambaye amekuja hospitalini, hapa sasa ndio unakuja hili waangalie meno zako na kupewa matibabu halisi.

Hii hapa ambayo tunaiona ni dawa ambayo watu utumia kabla ya kushiriki ngono ama kimapenzi na wapendwa wao. Watu sana sana utumia dawa hii wakiwa na itilafu Fulani mwilini.

Mikasa ya moto yanapotokea katika msitu ama hata kwenye majumba ya watu, ni ya muhimu sanaa watu wakiwa na muelekeo ama mpangilio wa kufanya unapotokea kwa kua inaweza leta madhara kubwa sanaa.

Hapa tunaona daktari akiskiza mdundo wa moyo wa mtoto ambaye amepelekwa nursery . Hapa muuguzi anafaa kuwa na umaarufu fulani kwa kuwa mtoto mchanga ambaye ameletwa katika nyumba hii anahitaji kuchungwa kwa makini sana.

Wahudumu hao watatu ambao wanafanya oparesheni wamevalia nguo za kinga ambao inawazuia wasishikwe na magojwa ambao mgonjwa anaweza kua nazo.

Dawa ya azithromycin huwa inatibu magonjwa wanapewa watoto mchanga zikiwa majimaji ili zitibu ugonjwa magonjwa za homa na pia za kifua.

Dawa hii ambayo tunaiona ,watu hutumia sanasana wakiwa na maumivu za kingozi, kwa kuwa mtu akienda hosiptali anapewa dawa hii ili apake katika ngozi yake na inaleta kumaliza uchungu aliyo nayo na mtu.

Wauguzi hawa wako katika hospitali na mama ambaye amekaa chini na ameshika mtoto ili mtoto apewe chanjo ili izuie magonjwa mbalimbali zinazoweza kuleta maafa kwa watoto wachanga.

Dakitari hawa wawili ambao tunawaona wako wakifanya operesheni na wanaonekana kuwa na umakini sana wasije wakafanya kosa lolote kwa mgonjwa ambaye wanamshughulikia.

Watu hawa ambao wamesimama katika nyumba ya imajensi, inaonekana ya kwamba ni watu wa msalaba nyekundu inaishara ya kwamba wameleta wagonjwa ambao wamepata ajali na kuharakisha kuwalete hawa hospitalini.

Watu hawa watatu ambao wamesimama na kushika vifaa ambazo ziko kwenye boksi ni wahudumu wa afya na wameshika vifaa kama nguo za kujikinga nazo, ili usipatwe ama ushishikwe na magonjwa mbalimbali.

Chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela, ina manufaa kubwa sana kwa kuwa kitaka nchi yetu ya kenya, watoto wafikapo umri wa miezi tisa wanachanjwa hii dawa ili wasishikwe na magonjwa mmbalimbali.

Katika nchi yetu ya Kenya, kuna orodha mbayo watu lazima wazingatie wakiwa na watoto wachanga kwa kua wanalazimika kuwadunga hawa ili kuwazuia wasipatwe na ugonjwa wa kupooza ama wakuvimba miguu.

Hapa tunaona mkusanyiko wa watu ambao wamekuja kuangalia ajali ambayo imetokezea. Tunaona moshi kubwa sanaa na ina hatari kubwa kwa kua watu wanaeza vuruta moshi hio na iwaletee balaa kwa hali yao ya kimaisha.

Huyu mzee ambaye amekaa chini, ametembelea kituo cha afya, na anapewa chanjo ili aweze kuepuka magonjwa mbali mbali yanayo weza kumpata.

Huyu ambaye ameketi chini anachanjwa sindano na hili lina ishara ya kwamba yeye ni mgonjwa na amekuja hospitali ili apewe matibabu ya haraka.

Katika maisha ya kisasa, mara kwa mara watu wengi hupatwa na magonjwa ya meno kwa kuwa watu huwa wanatumia chakula ambayo yana sukari mengi sana.

Hapa ni jumba la wagonjwa ambao wako na tizo ya meno. Watu wakiwa na tatizo hili wanakuja kuona daktari ambao wako na masomo ya hali ya juu ili waangalie meno yao.

Mtu aendapo hospitali na akuwe na tatizo ya mifupa ama hata ya ngozi huwa anadungwa dawa ya vitamini ili kuhimiza na kuifanya mwili wake ama mifupa yawe na nguvu zaidi.

Tunaona watu wengi sana ambao wamekusanyika katika mkutano huu, inaishara ya kwamba wamekuja kuongea kuhusu ugonjwa wa ukimwi, katika mchoro huu ambao tunaona ya nyekundu, tunaona kuwa wanahimiza kuhusu kujikinga ili wasishikwe na huu ugonjwa.

Watu hawa ambao wamepanga laini wanapewa chakula kwa kuwa wamebanwa na ukame na kwa mara mingi kaunti kama Turkana na Marsabit watu wa msalaba nyekundu pamoja na mashirika mbali mbali huwa wanakuja na kuwapa hawa chakula.

Tunaona Baadhi za watu ambao wamejikusanya katika mahali Moja, Mmoja wao anasimama katikati yao na tunaona ya kwamba yeye anawaekeza Hawa ambao wameketi chini kuhusu mradi wa kiafya.

Mtu anapokua na tatizo lolote ya damu ama hata mfupa pamoja na ngozi unahimizwa kutembelea katika hospitali yeyote ili upewe dawa kama vitamin D3 .

Hawa watu wawili ambao wamesimama mbele ya gari ni madaktari na wako na majukumu kubwa sana kuhakikisha ya kwamba wagonjwa wanapata matibabu mazuri ili wapone kwa haraka.

Mtoto huyu ambaye ameletwa hospitali na mama yake, anaongeleshwa na daktari kwa upole. Kwa kuwa watoto mara mingi wakipelekwa hospitali, wana uoga ya kwamba wao wanaweza dungwa sindano wakati wowote.

Daktari huyu ambaye amesimama akipima kiwango cha dawa ili ampatie mgonjwa ana majukumu mengi sana katika maisha yetu kwa kuwa bila yeye tugepatwa na magonjwa mengi zaidi.

Huyu mtu ambaye amesimama, amevalia nguo mingi sana pamoja na maski ili azuie magonjwa yasimshike akiwa ananyunyuzia dawa katika sehemu mbali mbali kwa soko.

Tunaona mama mja mzito ambaye amesimama, na yeye anaongeleshwa na nesi hapa inafika ya kwamba ni hospitali na wamama wanakuja huku ili wazae watoto wakiwa na afya njema.